Hizi ni makadi zimepangwa kwa laini moja Makadi hizi ni za kuuza. Zote zimepangwa kwa laini na inaeza vishwa vizuri.

Hizi ni matunda na chungwa zenye zinauzwa sokoni. Kuna ndizi zenye zimeiva na kuna zingine bado haijaiva kuna ndimu, nyanya na maembe.

Huyu ameshika pesa zenye amepanga kwa mikono zake miwili. Pesa hizi ni noti ya elfu moja.

Hizi ni noti za Kenya zenye zimepangwa ndani ya kabeti. Shilingi hizi ni shilingi elfu moja.

Mtu ameshika pesa elfu mbili kwa mkono wake anampea mtu mwenye ako na elfu mbili kwa simu yake ili amtumie.

Hapa ni soko watu wengi wamekuja hapa kuuza vitu vyao na wengine wamekuja ili wananunue vitu vyenye zimeletwa sokoni.

Hapa ni duka la maziwa. Maziwa za kukunywa na za kutengeneza chai zinauzwa hapa kwa duka.

Hii ni trekta yenye iko kando ya barabara. Iko na magurudumu nne na taa mbele na nyuma tena kuna taa.

Magari hizi zimepangwa kwa laini moja , magari hizi ni za kuuza. Watu wanapotaka magari ya kununua wanakuja hapa ili wachague gari yenye amependa.

Hapa ni soko. Kuna aina mingi ya vitu zenye zinauzwa kwa soko. Kuna machungwa, matunda ,nguo na aina mingi za vitu zenye zinauzwa sokoni. Hizi ni matunda zenye zimewekwa kwenye makarai.

Hizi ni magari zenye ziko kando ya nyumba, makali hizi, ni ya, aina tofauti, na bado ni, mpya.

Hapa ni soko, kuna ndizi zenye ziko ndani ya kinua na zingine zimeekwa chini. Kuna vitunguu, ndizi na viazi zenye zimeekwa juu ya meza.

Gari hii imesimama kando ya barabara. Mlango imefunguliwa wazi ili wasafiri waingie wakae ndani. Gari hii imeandikwa nambari 965.

Hapa ni soko. Kuna aina vingi vya vitu zenye zinauzwa hapa soko. Kuna nyanya, ndimu kitunguu na ndizi zenye zimefungiwa juu. Kuna zenye zimeiva kuna zingine hazijaiva.

Hii ni karatasi ya mtiani. Mitiani hii ni ya darasa ya nane. Imewekwa muuri ya shule.

Hizi ni magari zenye zimewekwa kwa laini moja. Zimepakwa rangi ya aina tofauti na zimeandikwa nambari zao. Zimeandikwa kwamba, magari hizi ni za kuuza.

Hizi ni magari zenye zimepigwa picha. Magari hizi ni mpya. Zimeandikwa kwamba magari hizi zinauzwa bei ya elfu tatu na mia tano.

Gari hii iko kando ya barabara, bado ni mpya , magurundumu zake bado tena ni upya na imepakwa rangi zuri na imeandikwa nambari na maneno. Maneno yenye imeandikwa ni KDK.

Hizi ni magari zenye zimepangwa kwa laini. Gari hizi zote ni mpya na zinauzwa.

Hizi ni viatu zenye zimeanikwa juu ya meza, viatu hizi ni za aina tafauti tafauti na zote ni za kuuza.

Hizi ni pesa za mtu yenye iko kwa mpesa. Pesa hizi ni elfu sitini na nane na mia nane zinaonyesha pesa yenye mtu fulani ametuma ,kama Rono Ojade ametuma elfu mbili mia tatu na kumi.

Hizi ni mashilingi ya kenya, kuna shilingi ya tano, kumi, ishirini na arubaine. Kuna noti tena kuna noti ya hamsini, mia moja, mia mbili, mia tano na elfu moja.

Hapa ni lami, kuna magari mengi ,gari hii ikona magurudumu mpya na ikona tochi mbili na imeandikwa nambari ishirini na mbili Rawa Auto.

Hapa ni barabara kuna magari zenye zinaenda upande moja na zingine zinaenda upande ingine , Kuna gari kibwa yenye ikona trela mbili gari imapepa magari zingine ndogo ndogo.

Hizi ni shilingi za kenya ni noti ya elfu moja noti, hii ni ya Mzee jomo Kenyatta

Hapa ni soko kuna aina tafauti ya matunda na chungwa zenye zinauzswa hapa sokoni.

Kuna sherehe inaandaliwa hapa kiwanjani. Magari haya yamewekwa mahali moja na kuna watu wenye wamekaa mahali hizi magari imepakiwa.

Hizi ni matunda na machungwa yenye imechanganyikiwa kwa meza, zinauzwa hapa kwa soko.

Hapa ni soko viatu za kuuza zimewekwa juu ya meza na zingine zimefungiwa juu kuna nguo na kuna mama mwenye amekaa chini akiuza hizi nguo.

Hapa ni duka Kuna vitu za kuuza, watu hawa wanaenda Kwa duka kununua vitu ambavyo wanataka.

Hapa ni duka ya kuuzia. Kuna vitu za aina tofauti za kuuza hapa duka. Kuna matunda na chungwa zenye zinauzwa nje ya maduka hizi.

Huyu mtu ameshika pesa za kenya pesa hizi ni noti ya elfu moja.

Hapa mlolongo wa magari, umejaa hapa barabara. Kuna aina tofauti tofauti ya magari kuna ya treal, na kuna enye haina trela.

Wanaume hawa wawili wanasalimiana wakiongea kutumia ishara ya mkono, huyu ameshika kifunguo kwa mkono yake kushoto.

Huyu mtu anafungua mlango ya gari lake, anataka aingie ndani ili aendeshe gari lake.

Hapa ni duka pahali ya kuuzia vitu kama mchele, unga, sukari, chumvi, machani na ania zingine za vitu zenye watu wanatumia kea nyumba.

Hizi ni viazi. Viazi vitamu, muhogo na mboga. Zimewekwa juu ya meza na zimewekwa kwa kipimo za.

Gari hii ni mpya, imepakwa rangi, imesimama kando ya mlango.

Hapa ni soko . Wamama hawa wameleta vitu vyao hapa kwa soko ili wauze. Hizi vitu zenye iko kwa meza ni viatu, nyanya na mahindi.

Hizi ni pesa za Kenya. Ni noti ya elfu moja. Huyu mtu amepanga ili afunge pamoja.

Hapa kuna sherehe inaandaliwa hapa kiwanjani. Wengi wameweka gari zao hapa na kwenda pahali sherehe inaandaliwa.

Hizi ni machungwa na matunda zenye zimewekwa kwa juu ya meza zimechanganyikiwa na zote zinauzwa.

Hizi ni pesa za jamhuri ya Kenya, ni noti ya elfu moja, noti hii ni ya mzee Jomo Kenyatta.

Hapa ni pahali viatu zinauzwa. Viatu hizi zimeekwa kwa laini na zingine ziko juu ya meza. Ni ya aina tofauti tofauti.

Hapa kwa soko viatu vya aina moja zimeanikwa kwa laini moja na zingine kwa laini zingine.

Hapa ni duka ya maziwa. Maziwa zinauzwa hapa kwa duka. Wakati mtu nataka maziwa za kununua, anakujia kununua abakwatuka.

Hizi ni magurudumu ya gari, magudurumu hizi ni mpya, ni za kuuza

FM International. Na katika kuendelea nipo hapa FM International. Na tutaendelea.

Hapa Kwa soko kuna aina tofauti tofouti ya vitu zenye sinauzwa hapa Kuna nguo na kikapu zimefungiwa juu ingine na zingine zimewekwa juu ya meza.

Huyu anaendesha gari lake anaendesha akiwa anafinya simu yake akiona ngoma.

Hapa kwa duka huyu kijana amekaa Kwa varanda na amelalia meza na mwingine ametupa viatu vyake.

Hizi ni shilingi za Kenya. Ni shilingi ya noti mia mbili, mia tano na noti ya elfu moja.

Hizi ni magari zenye zimepakiwa hapa kiwanja na kuna sherehe inaandaliwa hapa.

Hii ni nyumba kubwa yenye magari inapakiwa na kuna mahali watu wanakaa hapa ndani.

Hapa ni soko. Kuna viatu zenye zimefungiwa juu na zingine zimewekwa chini na imewekwa zingine juu ya ingine. Kuna mama mwenye ananunua viatu zingine hapa kando.

Hapa ni duka ya kuuza vitu, kuna jiko na aina ingine ya vitu ya kutumia nyumbani.

Ni gari yenye inaendeshwa kwa barabara. Imeandikwa namba ya hii gari. Namaba hizi ni tisa, tisa, sufuri.

Maji imejaa hapa barabarani . Magari hizi zinaendeshwa kwa maji. Kuna gari yenye imebebwa na maji.

Magari haya ni ya aina tofauti na magurudumu zao ni tofauti tena. Kuna gari ya trela na zingine hazina trela.

Hapa ni barabara kuna magari zenye zinaenda upande moja na zingine upande ingine.

Mama huyu amesimama mahali vitunguu zimewekwa. Na kijana yule anazitoa vitunguu kwa trela ya lori.

Hapa ni duka ya kuuza vitu. Kuna maziwa ya kuuza na vitu zingine ambavyo zuinauzwa kwa maduka zingine.

Hizi ni pesa za jamhuri ya Kenya. Ni noti ya elfu moja.

Hawa wanapitia pikipiki. Mwingine anaendesha na mwingine anabebwa. Kuna nambari zenye zimeandikwa, 0707719411.

Gari hii imefunguliwa mlango na kifunguo ya gari hii imewekwa juu ya mlango.